Bango lenye rangi ya samawati. Lina picha ya pikipiki iliyoanguka. Huku likielezea zaidi kuhusu umuhimu wa watu kukata bima ya pikipiki.

Magari mengi yaliyo na rangi tofauti, yameengeshwa nje ya jengo moja kubwa la kuuza magari lilioandikwa nambari ya simu juu.

Duka la kuuza magari, lina magari aina tofauti tofauti yaliyoegeshwa, kwa minajili ya kuuzwa, magari haya yana rangi tofauti tofauti.

Gari lenye rangi ya kijivu, lililo na madirisha meusi na magurudumu meusi limeegeshwa kando ya eneo liliozingirwa na miti mikubwa ya kijani kibichi.

Soko linauza maparachichi ,mahindi yaliyo wekwa kwenye uteo ,mahindi yaliyowekwa kwenye mfuko ,nanasi ,tikitimaji na pia malenge.

Eneo la soko, linauza bidhaa tofauti tofauti. Vitambaa za rangi tofauti, nguo zilizoekwa juu za rangi tofauti na mifuko ya rangi tofauti.

Kiwanda cha kutengeneza magari, kikiwa kina magari aina tofauti yakiwa ya rangi ya njano na nyeupe, yakiwa bado yanaendelea kutengenezwa.

Duka lenye ukuta wa rangi ya njano. Lina maandishi ya rangi tofauti na milango ya chuma iliyoandikwa maandishi.

Bango hili lenye rangi tofauti na maandishi meupe, likiwa lina picha ya mama mjamzito, aliyevalia nguo nyekundu likiwa linaelezea umuhimu wa kukata bima ya hospitali.

Beseni za rangi ya kijani kibichi zimewekwa sakafuni nje ya duka lenye milango ya kijani kibichi iliyo na rangi ya maandishi meupe iliyo andikwa mifuko ya rangi ya samawati.

Muuzaji ako ndani ya duka lililo na bango kubwa nje lililo na maandishi mekundu, samawati na meupe yanayoelezea zaidi kuhusu bidhaa zinazopatikana katika duka hili.

Gari kubwa la kusafirisha magari madogo madogo, yaliyobebwa juu ya gari hili kubwa, limeegeshwa nje ya jengo moja, lililo na vioo vilivyowekwa juu likiwa na maandishi ya kichina.

Mtu aliyevalia vazi lekundu, yuko ndani ya jengo lenye kuta za vioo lililo na maandishi ya rangi tofauti tofauti.

Kinasa picha cheupe na rangi nyeusi kimewekwa kwa kabati iliyowekwa vitambaa, leso na vitenge ambavyo vinauzwa.

Wafanyibiashara waliovalia mavazi yenye rangi tofauti, wameketi katika viti vya mbao, wakiwa wamepanga bidhaa zao kwa mafungu mafungu chini.

Jokofu la maziwa lemewekwa sakafuni likiwa lina michoro ya ng'ombe, wenye madoadoa meusi na rangi nyeupe, huku nembo ya maziwa ikiwa imechorwa katika jokofu hili.

Duka lililo wazi lina mlango wa chuma wenye rangi ya kijani. Mlango umeandikwa maandishi ya, "Salon". Duka lina bidhaa aina tofauti tofauti zinazouzwa.

Baisikeli imeegeshwa nje ya duka lililo na mlango wa rangi ya kijani kibichi iliyo na maandishi meupe.

Bango lenye mchoro wa umbwa mweusi, iliyotoa ulimi inje lina maandishi meupe yanaelezea zaidi kuhusu umuhimu wa kukata bima ya wanyama.

Watu wanne wameegemea magari meusi yaliyoegeshwa katika uwanja, mmoja akiwa ameketi chini huku mwengine akiwa amesimama kando ya gari wakiwa wanatazama upande mmoja.

Mfanyabiashara au mnunuzi aliyevalia koti jeusi, shati leupe na suruali nyeusi akiwa ameshikilia gari jeusi.

Mikono miwili imeshikilia simu, yenye kioo cheusi iliyo na maandishi meupe yanayoelezea zaidi kuhusu namna ya kutumana pesa, kutoa au kununua vocha.

Noti za Kenya za shilingi elefu moja zikiwa na mchoro tofauti, majengo ya jiji, mtu aliyeketi na nambari zilizo andikwa kando ya pesa hizi.

Duka la kuuza viatu vyenye rangi tofauti tofauti, vimewekwa kwa mfumo tofauti. Vingine vikiwa vinaning'inia kwa kamba huku vingine vikiwa vimewekwa kwa ndoo.

Magari meupe, meusi, mekundu yameegeshwa ndani ya jumba la kuuza magari, kando ya meza iliyo na maua yenye rangi nyeupe.

Magari matano yaliyoegeshwa yakiwa na rangi tofauti tofauti, huku watu watatu wanaonekana wakiwa wamesimama kando ya magari haya katika eneo hili.

Mkono uliovalia saa .Umeshikilia noti za shilingi elfu moja za Kenya .Zilizo na mchoro wa raisi Moi. Akiwa amevalia suti nyeusi na shati jeupe.

Watu wa jinsia mbili, ya kike na kiume wakiwa wamesimama kando ya gari jeupe, wamevalia suti nyeusi wakiwa wameshikilia kitabu chenye karatasi nyeupe wakiwa wanasoma.

Bango la bodaboda lililo na mchoro wa watu wawili wakiwa wamepanda bodaboda na maandishi yaliyo ya rangi tofauti tofauti, likiwa linaelezea umuhimu wa kupata bima ya bodaboda.

Watu wawili waliovalia rangi tofauti, mmoja akiwa amevalia shati jekundu na suruali nyekundu na mwingine akiwa amevalia suruali ya samawati na shati la kijivu wamesimama nje ya duka.